Ngombe wawili wako zizini. Kuna mojawapo wa hao ngombe amefungwa miguu ya nyuma na huku ameekewa mashini ya kukamulia maziwa inayotumia stima.

Mzee amechutama huku akikamua ng'ombe aliyesimama maziwa yakiwa yanalengeshwa kwa ndoo iliyo ya rangi ya samawati.

Mahindi yametapakaa kwenye sakafu. Kuna mtu mmoja aliyevalia nguo nyeusi, ameshikilia hindi moja kwa mkono.

Mchanganyiko mweupe pamoja na kijiko huko juu ya kichungi cha kijani kibichi. Ishara ya kuwa umetumika kukamulia maji kutoka kwa hiyo mchanganyiko mweupe.

Ndizi hizi nne ni kubwa na ni za zangi ya njano ,ishara ya kuwa ziko tayari kuliwa au kuuzwa sokoni.

Mzee mwenye amevaa kofia nyeupe na shati ya samawati anaonekana mwenye tabasamu nyingi kwenye sura huku akitaka kuvuna mgomba wake wa ndizi akiwa shambani mwake.

Wamama wanaonekana wakipakua chakula kwa visahani vidogo vyenye rangi ya samawati na kijani kibichi, huku vikiwa juu ya sinia.

Ndizi zimewekwa kwa sakafu. Ndizi zingine ziko ndani ya sanduku ya rangi ya fedha. Sakafu yenyewe inaonekana ni safi kama ukuta wake.